Kituo kikubwa cha kuzalisha umeme wa jotoardhi katika eneo la porini na moshi mweupe ukipaa angani kutoka kwenye majengo. Kituo kama hiki kina ukumu muhimu katika uzalishaji na usambazaji wa umeme ambapo nishati ya jotoardhi hubadilishwa kuwa umeme kisha kupelekwa kwenye vituo vya umeme kabla ya kusambazwa kwa watumiaji majumbani, viwandani na maeneo mengine.

Minara mikubwa ya kusafirisha umeme ikipita juu ya shamba wazi. Minara hii hutumika kusambaza umeme kutoka kwenye vituo vikuu vya umeme kuenda maeneo mbalimbali ya nchi. Hii ni sehemu muhimu katika mnyororo wa usambazaji wa umeme kwa ajili ya matumizi ya nyumbani na viwandani.

Sehemu yenye nguzo nyingi, waya nene za umeme, na mashine kubwa, hii ni sehemu ambapo umeme usambazwa au hupitishwa, kuna vifaa vikubwa vya chuma, na transformer zinazosaidia kupunguza, au kuongeza nguvu ya umeme kabla haujaenda kwa watumiaji.

Kituo kikuu cha umeme kikiwa na minara na nyaya nyingi za umeme wa msongo mkubwa tayari kusambaza umeme kwa maeneo mbalimbali. Kituo kama hiki hupokea umeme kutoka kwenye vyanzo vikubwa kisha hupunguza au kusambaza kwa watumiaji wa jumbani, viwandani na maeneo ya biashara.

Nguzo za umeme zimesambaza umeme kutoka kwenye vituo vikubwa hadi sehemu mbalimbali kama mashamba na vijiji. Vituo hivi vinapokea umeme wa nguvu kubwa na kubadilisha kuwa umeme wa nguvu ndogo unaotumiwa nyumbani na viwandani. Hii ni muhimu ili kuhakikisha umeme unafika salama na kwa ufanisi kwa kila mtumiaji.

Kituo cha umeme ambapo kinapokea umeme wa nguvu nyingi kutoka kwenye minara mikubwa na kuupunguza ili uweze kutumika majumbani na viwandani. Hutumika kusambaza na kudhibiti usafirishaji wa umeme sehemu mbalimbali.

Kituo cha umeme au miundombinu ya kuzalisha na kusambaza umeme kando ya maji. Kituo hiki cha umeme hutumika kubadilisha kiwango cha umeme ili usafirishwe salama na kusambazwa kwa watumiaji.

Kituo cha kusambaza umeme, chenye transfoma kubwa, nguzo ndefu za kusafirisha umeme, na nyaya nyingi juu ya nguzo. Eneo hili limezungushiwa uzio kwa ajili ya usalama na kuna alama za tahadhari kuhusu hatari ya umeme mkali.

Kituo cha umeme ambayo ni sehemu muhimu ya kugawa na kusambaza umeme kutoka vyanzo vikuu Hadi matumizi nyumbi, viwandani na ofisini. Vituo vya umeme kama hivyo huchukua umeme wa kiwango kikubwa na kupunguza Hadi kiwango kinachoweza kutumiwa majumbanai. Huhakukisha usalama na maendelevu ya umeme.

Kituo cha kusambaza umeme kilichojaa mashine, nyaya na mitandao mikubwa inayotoa moshi. Kituo hiki husambaza umeme kutoka kwenye vyanzo vikuu vya kuzalisha hadi kwa watumiaji wa kawaida kama kaya, ofisi na viwanda. Mionekano ya moshi ni ishara ya matumizi ya nishati kama mafuta au makaa kwa kuzalisha umeme.

Kituo cha umeme ambayo ni sehemu muhimu ya kugawa na kusambaza umeme kutoka vyanzo vikuu Hadi matumizi nyumbani , viwandani na ofisini. Vituo vya umeme kama hivyo huchukua umeme wa kiwango kikubwa na kupunguza hadi kiwango kinachoweza kutumiwa majumbani , kuhakikisha usambazaji salama na endelevu wa umeme.

Kituo cha umeme kilichopo eneo la wazi na kina majengo makubwa pamoja na vifaa vya kusambaza na kudhibiti umeme. Kituo kama hiki hupokea umeme kutoka kwenye vyanzo vikubwa kama vile mabwawa au mitambo ya nguvu za joto ya ardhi kisha usambaza umeme huo kwenye maeneo mbalimbali.

Transformer , kifaa kinachobadilisha kiwango cha umeme ili kilingane na kinachohitajika, kipo kwenye nguzo ambayo ni sehemu ya kituo kidogo cha umeme ambacho hutumika kupunguza au kuongeza voltage ya umeme ili kusambaza salama kwa nyumba na biashara.

Minara mikubwa ya kusambaza umeme ambao ni sehemu ya miundombinu ya vituo vya usambazaji umeme ambavyo hupokea umeme kwa kiwango kikubwa kutoka kwenye vyanzo vikuu kisha kupunguza ili kusambaza salama kwa nyumba na biashara.

Swara akila majani kwa utulivu kwenye mazingira ya asili. Hii inasisitiza umuhimu wa kulinda maeneo ya wanyama pori na malisho yao ili kuwezesha viumbe kama hawa waendelee kuishi na kushamiri. Usimamizi wa raslimali kama mimea na wanyama unalenga kutumia na kulinda ardhi, maji na viumbe hai kwa njia endelevu.

Watu wawili wakiwa kwenye bustani, yenye miti na kijani kibichi. Wanasimama karibu na uzio wa mbao, pembeni ya barabara ya mawe. Mazingira haya yamehifadhiwa vizuri. Kuna miti mingi, na vichaka vinavyoonyesha juhudi za kutunza mazingira na raslimali asili, kama miti, mimea na udongo. Maeneo kama haya ni muhimu kwa uhifadhi wa mazingira.

Wakaazi watatu wakiwa kwenye dampo kubwa la taka wamevaa vizibao vya usalama na kutumia vifaa kuchambua au kuondoa chafu kutoka kwenye eneo lenye maji machafu na taka nyingi. Hii inaonyesha moja Kwa moja changamoto za uchafuzi wa mazingira na umuhimu wa kusimama taka vizuri ili kulinda mazingira na rasilimali kama ardhi na maji.

Wanafunzi wawili wakipanda na kutunza mboga kwenye mipira iliyotumika. Mfano wa kutumia tena taka na kuboresha mazingira shuleni. Njia hizi zote mbili zinaonyesha uangalizi wa mazingira na matumizi bora ya rasilimali kama maji, udongo na taka. Hii ni sehemu muhimu ya hifadhi ya mazingira na usimamizi wa rasilimali asili.

Kituo cha maji kilichojengwa kwenye mto. Maji yakitiririka kutoka upande wa juu hadi chini kupitia kuta zake. Mazingira yana miti mingi na kijani kibichi pembeni, ishara ya umuhimu wa usimamizi wa vyanzo vya maji na uhifadhi wa mazingira silia. Miradi kama hii inongeza upatikanaji wa maji safi kudhibbiti mafuriko na kusaidia ustadi wa jamii na viumbe hai.

Mtoto wa simba akilishwa kwa chupa na binadamu. Hii inaonyesha jitihadi ya kuhifadhi wanyama pori na asili ambapo wanyama yatima hulelewa na binadamu ili waokolewe na baadaye warudishwe porini. Huduma kama hizi ni sehemu ya usimamizi wa rasilimali asili na husaidia kulinda urithi wa asili ya nchi.

Kifaru, ni mnyama aliye na muhimu katika wa uhifadhi wa mazingira na usimamizi wa rasilimali asili nchini. Miradi ya uhifadhi inayohusisha ulinzi wa mali asili, upandaji miti, elimu kwa jamii, na ushirikiano kati ya serikali, jamii na mashirika binafsi kuhakikisha wanyama hao wameendelea kuwepo, kwa vizazi vijaao.

Bomba kubwa la maji likiwa limezikwa ardhini, mfano ya miundo mbinu muhimu ya kuhifadhi na kusambaza rasilimali ya maji nchini. Kusimamia na kuhifadhi rasilimali asilia kama maji ni sehemu muhimu ya uhifadhi wa mazingira, kwani bomba kama hili linasaidia kufikisha maji safi kwa wananchi na kupunguza upotevu wa maji.

Watu wawili wakipanda miti katika mazingira ya kijani huku wengine wakiwa mbali wakishiriki kwenye shughuli hio. Kupanda miti ni mfano bora wa uhifadhi wa mazingira na usimamizi wa rasilimali asili kwani miti husaidia kutunza udongo, kuboresha hewa na kutoa makaazi kwa viumbe mbalimbali.

Gari likisafiri barabarani karibu na reli ,inayopita juu ya nguzo. Mazingira yanaonekana wazi na safi na kuna anga safi lenye mawingu machache. Kwa upande wa uhifadhi wa mazingira na usimamizi wa rasilimali ya asili ,inaonyesha jinsi miundombinu kama barabara na reli vinaweza kujengwa kwa kuzingatia usawa wa mazingira.

Kundi la tembo, wakubwa na ndogo, wakiwa karibu na kushirikiano. Inadhihirisha umuhimu wa uhifadhi wa wanyamapori na rasilimali asili. Uhifadhi wa mazingira hulenga kulinda makazi ya viumbe kama hawa kuhakikisha ambayo anwai inabaki salama na kutunza usawa wa mazingira kwa vizazi vya sasa na vijavyo.

Nyani, akiwa amefungwa kwenye uzio, hali inayo leta ujumbe muhimu kuisu uifadhi wa wanyama pori na usimamizi wa rasilimali asili nchini. Kuna juhudi nyingi za kupanda miti, kuhifadhi vyanzo vya maji, na elimu kwa jamii ili kupunguza mizozo kati ya binadamu na wanyama, kulinda aina adimu na kuakisha usalama wa vijazi vijavyo vya wanyama hawa.

Mto uliojaa maji yenye uchafu wa taka nyingi. Jambo linalodhihirisha changamoto kubwa ya uchafuzi wa mazingira na rasilimali za maji nchini. Uchafuzi wa mito na maziwa hutokana kutiririsha taka, viwandani, majumbani na kiasi kikubwa cha plastiki, mbolea, madawa ya kilimo na maji taka.

Kituo cha usambazaji maji, ambapo mabomba makubwa yamefungwa vizuri na miti, ya kupanda, mazingira ipo pembeni, mfano wa utekelezaji mzuri wa uhifadhi wa mazingira na usimamizi wa rasilimali asili. Uhifadhi wa mazingira ni kulinda na kutumia mali asili, kwa njia endelevu, ili ziwepo pia kwa vizazi vijavyo.

Tumbili amekaa juu ya uzio wa mbao wenye rangi tofauti katika eneo la wazi lenye wachezeshaji kama slaidi upande wa nyuma. Hii inaonyesha umuhimu wa kuhifadhi wanyamapori na mazingira yao pamoja na kuonyesha jinsi wanyama wanaweza kuishi karibu na maeneo ya binadamu.

Vijana wakiwa kwenye mtaa wakikusanya taka kutoka mtaro uliojaa maji machafu, ishara ya changamoto kubwa za uchafuzi mazingira na usimamizi wa rasilimali asili nchini, changamoto kama uelewa mdogo, ukataji miti, uhifadhi duni wa taka na athari za mabadiliko ya tabianchi huathiri afya , uzalishaji wa chakula na makazi ya viumbe hai.

Eneo kubwa lililofunikwa na taka nyingi za plastiki na mifuko ya plastiki, zikionekana kusambaa na kujaa kila kona. Hali hii ni mfano wa changamoto kubwa katika uhifadhi wa mazingira na usimamizi wa rasilimali ya asili, kwani taka za plastiki huchafua udongo, maji na hata kuhatarisha viumbe hai wanaoweza kula au kuumia na plastiki hizi.

Eneo la karibu na mto lenye mifuko mingi ya plastiki, na taka nyingine zilizotupwa ovyo. Huku watu wachache wakionekana wakikusanya au kuguza takataka hizo. Hii ni mfano wa uchafuzi wa mazingira, hasa kwa plastiki ambao unasababisha uharibifu wa ardhi na vyanzo vya maji na kuhatarisha viumbe hai.

Wanawake wakiokota na kubeba maji kwenye eneo la makazi duni lililojaa taka na mitaro michafu, hali ambayo inayoashiria changamoto kubwa za uhifadhi wa mazingira na usimamizi wa rasilimali hapa nchini. Uchafuzi wa mazingira hutokana na ukosefu wa mifumo bora ya taka na maji safi. Taka nyingi hutupwa ovyo na maji taka huingia kwenye mito na mitaro, haswa kwenye maeneo kama mitaa na mibanda.

Wanawake wakiwa kwenye eneo la kufulia nje na ndoo nyingi za maji pembeni. Hii inaashiria umuhimu na upatikanaji wa maji safi na usimamizi mzuri wa maji taka ili kulinda afya ya jamii na mazingira yao. Ukosefu wa mifumo bora ya maji na taka unaweza kuleta magonjwa, uchafu wa mazingira na chagamoto za kijamii.

Juhudi za kulinda na kuhifadhi rasilimali asili kama misitu, wanyama, maji na nishati kwa ajili ya vizazi vya sasa na vijavyo, lengo lake ni kupunguza uchafuzi wa mazingira kulinda makaazi ya viumbe hai na kuhakikisha matumizi enedlevu ya rasilimali asili.

Wanafunzi wanatumia kompyuta kujifunza ishara ya matumizi ya teknolojia katika elimu, ili kuongeza uelewa wa uhifadhi wa mazingira na usimamizi wa rasilimali asili. Uhamasishaji wa matumizi bora ya rasilimali na elimu kuhusu mazingira ni hatua muhimu katika kulinda mazingira yetu.

Chui akiwa ndani ya uzio ishara ya juhudi za kuhifadhi wanyama pori na kusimamia rasilimali za asili kama vile wanyamapori. Uhifadhi wa mazingira na usimamizi wa rasilimali asili unausisha matumizi ya teknolojia na kulinda viumbe hai ili kudumisha uwiano wa ikolojia.

Mtu mbele ya nyumba ya jadi, iliyojengwa kwa udongo na nyasi. Mfano wa matumizi endelevu, ya rasilimali asili, kama miti na udongo bila kuharibu mazingira. Nyumba za aina hii husaidia kuhifadhi mazingira kwa kupunguza matumizi ya saruji na nishati, na zinaendana na mazingira ya asili. Hii ni njia mojawapo ya usimamizi na uhifadhi wa rasilimali asili pamoja na utamaduni wa kijamii.

Bwawa kubwa la maji likizungukwa na miti na majani mengi. Bwawa hili ni sehemu muhimu ya uhifadhi wa mazingira na usimamizi wa rasilimali maji kwani hulinda bayoanuai, hupunguza mmomonyoko wa udongo na hutoa maji safi kwa matumizi ya jamii na viumbe wengine.

Vifaru wakivuka barabara kwenye hifadhi ishara ya umuhimu wa kulinda wanyama pori na makazi yao. Uhifadhi wa mazingira unahusisha kulinda wanyama, misitu, maji na kuhakikisha matumizi bora ya rasilimali bila kuharibu mazingira.

Nyani akiwa kwenye mazingira ya asili. Anakula majani na kitu kinachofanana na karatasi. Hii inaonyesha umuhimu wa kuhifadhi wanyamapori na mazingira yao pamoja na kudhibiti uchafuzi wa mazingira kama taka ngumu ambazo zinaweza kuadhiri wanyama na ekolojia.

Daraja la reli linalopita juu ya ardhi. Hii ni mfano wa miundombinu inayoweza kusaidia usimamizi bora wa rasilimali aili kupunguza uharibifu wa ardhi na mazingira na kuruhusu usafiri endelevu. Reli na madaraja kama haya husaidia ku hivyo kupunguza uchafuzi wa hewa na uharibifu wa mazingira.

Wafanya kazi wa usafi wakiwa wanakusanya na kuondo taka ngumu mitaani. Hii ina jitihada za usimamizi wa mazingira na rasilimali asili wa kudhibiti taka, kulinda afya ya jamii na kuzuia uchafuzi unaoweza kudhuru viumbe wa porini kama nyani.

Twiga kwenye Savanna mfano wa uhifadhi wa wanyama pori na usimamizi wa rasilimali asili kama malisho na maji. Usimamizi bora wa taka na uhifadhi wa wanyama pori ni sehemu muhimu za uhifadhi wa mazingira na rasilimali asili.

Watu wanapanda miti ili kuhifadhi mazingiria na usimamizi wa rasilimali asili. Uhifadhi wa mazingira ni juhudi za kulinda kudhibiti na kurejesha mazingira ili kuhakikisha rasilimali kama maji ardhi na misitu zinatumika kwa njia endelevu na salama kwa afya ya binadamu.

Uchafuzi wa mazingira kwa plastiki, nguruwe wanakula uchafu, kuna majitaka yanayopita. Inaonyesha umuhimu wa uhifadhi wa mazingira na usimamizi wa rasilimali asili. Tunapaswa kutunza mazingira yetu kwa kupunguza taka na kutumia rasilimali kwa njia endelevu ili vizazi vijavyo vinafaike pia.

Mnara au sanamu ya ukumbusho iliyowekwa katikati ya jiji watu wameizunguka kuiangalia. Mbele yake kuna majengo makubwa kuonyesha hili ni jiji kubwa. Usimamizi wa mazingira yake na rasilimali ya asili unahusisha kulinda, kuhifadhi na kutumia rasilimali kama ardhi, maji na hewa kwa njia endelevu ili vizazi vijavyo viweze kufaidika pia.

Vijana wameshirikiana pamoja kwa shughuli za usafi au uhifadhi wa mazingira. Jambo linalosaidia jamii kuboresha mazingira yao na ushirikiano wa kijamii. Ni muhimu kuhifadhi mazingira na usimamizi wa rasilimali asili.

Kikundi cha watu wa jamii ya asili, ambao mara nyingi wanahusika moja kwa moja na uhifadhi wa mazingira, na usimamizi wa rasilimali asilia kupitia mila na desturi zao. Uhifadhi wa mazingira na usimamizi wa rasilimali asilia unahitaji teknolojia na ushirikiano wa jamii ili kulinda vyanzo vya maji, ardhi, na mimea.

Miti yenye majani mengi iliyomea vizuri. Ni mfano mzuri wa uhifadhi wa mazingira na usimamizi wa rasilimali za asili. Uhifadhi wa mazingira ni kulinda mimea, kutunza viumbe na maliasili kama ardhi na maji ili vizazi vijavyo viweze kufaidika pia. Usimamizi wa rasilimali za asili, ni kuhakikisha tunazitumia kwa njia endelevu bila kuharibu mazingira.

Swala akitembea karibu na jiji ikionyesha umuhimu wa kulinda maeneo ya asili hata karibu na miji. Shughuli hizi ni mfano wa utunzaji wa mazingira na rasilimali asili ili kuhakikisha wanyama na mazingira yao vinaendelea kuwepo.

Majengo makubwa marefu yanatuonyesha umuhimu wa uhifadhi wa mazingira na usimamizi wa rasilimali asili mijini. Usimamizi huu unahusisha kupanda miti kutunza bustani na maeneo ya kijani pamoja na kudhibiti uchafuzi wa hewa na maji ili kuweka mji safi na wenye afya.

Kifari mweusi aina ya mnyama pori anayekaa kaa na kuishi kwenye msitu. Mnyama huyu huwa wa kirafiki ikiwa hajakasirishwa. Mandhari ni ya msitu nyasi na mimea zingine zilizo kauka zinaonekana kuashiria wakati wa kiangazi.

Barabara kuu chini ya daraja inayoendelea kujengwa ikionyesha maendeleo ya miundo mbinu mijini. Ujenzi wa aina hii unaweza kuwa na athari kwa mazingira. Hivyo ni muhimu kupanga na kusimamia rasilimali asili kwa uangalifu ilikupunguza uharibifu wa mazingira.

Majengo makubwa kuonyesha hili ni jiji, pia kuna mnara au sanamu ya ukumbusho na mazingira yake, usimamizi ya mazingira na rasili mali asili, inahushisha kulinda, kuhifadhi na kutumia rasili mali kama aridhi, maji na hewa kwa njia endelefu hili vizazi vichavyo viweze kufahidika pia.

Watu wanaofanya shughuli kando ya mto mfano wa huhifhadi wa mazingira na usimamisi resemali wa asili ambapo watu wanashiriki kusafisha au kuthamini hali ya mto kulinda vayanzo vya maji na kuhakikisha mazingira yanapaki safi na salama kwa viumbe wote.

Mti na matunda ya fenesi. Mfano na umuhimu wa kutunza mazingira na kutumia rasilimali kwa njia endelevu ili kupata manufaa kama chakula na hewa safi kwa kizazi cha saa hii na vizazi vijazo.

Watu waliovaa viakasi na boti za mpira wanafanya usafi wa mazingira jambo ambalo ni sehemu ya uhifadhi wa mazingira na usimamizi wa rasilimali asili. Uhifadhi wa mazingira ni juhudi ya kulinda, kudhibiti na kurejesha mazingira ili kuhakikisha rasilimali kama maji, ardhi na msitu zinatumika kwa njia endelevu na salama kwa afya ya binadamu na viumbe wengine.

Mandhari ya wazi yenye mti mkubwa wenye majani mengi. Mbele ya mti huo kuna kidimbwi cha maji ambacho kinaonekana kuwa na rangi ya kahawia au tope labda kutokana na udongo au matope.

Walimu na wanafunzi wanajifunza kuhusu kilimo endelevu, jambo linalosaidia katika usimamizi wa rasilimali asili kama ardhi na mimea. Zinaonyesha jinsi mazingira na rasilimali asili kama ardhi na mimea zinavyoweza kulindwa na kutumiwa kwa njia endelevu kwa manufaa ya jamii.

Kikundi cha watu wakipanda miti ishara ya uhifadhi wa mazingira na usimamizi wa rasilimali asilia kupitia upandaji miti na shughuli za kijamii. Kupanda miti husaidia kupunguza mmomonyoko wa udongo, kuongeza hewa safi na kuhifadhi vianzo vya maji.

Simba, yupo kwenye mbuga la wanyama, inaonyesha umuhimu wa kuhifadhi wanyama pori na mazingira yao ili kudumisha uwiano wa asili. Hizi zote ni mifano ya uhifadhi wa mazingira na usimamizi wa rasilimali asili kwa ajili ya kizazi cha sasa na vijavyo.

Vijana wanacheza ngoma za kitamaduni, jambo linalo saidia kuhifadhi uridhi wa asili na kuhamasisha jamii kuhusu umuhimu wa rasilimali za asili kama misitu na wanyama.

Uchafuzi wa mazingira kwa plastiki kuonyesha umuhimu wa uhifadhi wa mazingira na usimamizi wa raslimli asili. Tunapazwa kutunza mazingira yetu kwa kupunguza taka na kutumia raslimali kwa njia endelevu ili vizazi vijavyo vinufaike pia.

Majengo makubwa yanaonekana, kuonyesha kuwa faru hawa wapo karibu na jiji, ikisisitiza umuhimu wa kuhifadhi wanyamapori na mazingira asilia katika maeneo ya mjini. Hii inaonyesha jinsi usimamizi wa rasilimali asili na uhifadhi wa mazingira ni muhimu kwa afya ya binadamu na wanyama.

Uchafuzi wa mazingira na plastiki. Kuna maji taka pia yanapita. Hii inaonyesha umuhimu wa kuhifadhi wa mazingira na usimamizi wa rasilimali asili. Tunapaswa kutuza mazingira yetu kwa kupunguza taka na kutumia rasilimali kwa njia endelevu ili vizazi vijavyo vinufaike pia.

Reli ya gari moshi ikienda mbali kwenye mbuga na mbuni akipita. Mfano wa juhudi za kuhifadhi mazingira na kusimamilia raslimali asili. Miradi kama gari moshi nchini imejengwa kwa kuzingatia uhifadhi wa wanyama pori, na kupunguza madhara kwa mazingira. Usimamizi wa raslimali ya asili, unahusisha kulinda wanyama, misitu, na maji.

Mnyama kwa jina la mjusi ni mmoja wapo wa viumbe hai wanaotegemea mazingira safi na salama. Uhifadhi wa mazingira na usimamizi wa rasilimali asili ni juhudi ya kutunza, kudhibiti na kutumia rasilimali kama ardhi, wanyama, mimea na maji kwa njia endelevu ili vizazi vya sasa na vijavyo vinufaike.

Pundamilia wapo kwenye mbuga. Inaonyesha umuhimu wa kulinda wanyama pori na makazi yao ili bioanwai isiharibike. Uhifadhi wa mazingira ni muhimu kwa vizazi vijavyo na kwa ustawi wa nchi yetu.

Mnyama pori kwa jina la chui anaishi kwenye mazingira ya asili na anategemea uhifadhi wa mali asili. Hii inaonyesha umuhimu wa uhifadhi wa mazingira na usimamizi wa rasilimali asili, ili kulinda viumbe hai na kuhakikisha maendeleo endelevu.

Mtu anachota maji kwenye chanzo cha asili kutumia ndoo na beseni. Inaonyesha umuhimu wa kulinda vyanzo vya maji nakutumia rasili mali kwa uangalifu. Hii yote ni sehemu ya uhifadhi wa mazingira na usimamizi wa rasili mali asili ili vizazi vya sasa na vijavyo viweze kunufaika.

Uhifadhi wa mazingira na usimamizi wa rasilimali ya asili ni kuhusu kutumia na kulinda ardhi, maji, mimea, na wanyama kwa njia endelevu ili kizazi cha sasa na vijavyo kinufaike. Lengo ni kuhakikisha tunapata mahitaji yetu bila kuharibu mazingira. Kwa mfano, kupanda miti, kulinda misitu, kutumia maji kwa uangalifu, na kutunza wanyamapori.

Wanafunzi kwenye maabara wakifanya majaribio hili linaonyesha jinsi elimu ya sayansi inavyotumika kuchunguza na kutafuta suluhu za uhifadhi wa mazingira na usimamizi wa rasilimali kama maji ,udongo na mimea, ulinzi wa mazingira na usimamizi wa rasilimali asili ni muhimu kwa maendeleo endelevu na maisha bora ya vizazi vijavyo.

Mbuga yenye kifaru karibu na jiji kulingana na majengo makubwa yaliyo nyuma yake. Inaonyesha umuhimu wa uhifadhi wa mazingira na rasilimali asili. Hii inamaanisha kulinda mimea, wanyama na mazingira yetu dhidi ya uharibifu ili vizazi vijavyo viweze kufurahia na kunufaika.

Mtu anabeba mzigo kwenye eneo lenye uchafu na maji chafu ikionyesha changamoto za usimamizi wa raslimali kama maji safi na mazingira safi. Umuhimu wa uhifadhi wa mazingira na usimamizi bora wa raslimali za asili ili kulinda wanyama na afya ya binadamu.

Kundi la watu wanaocheza ngoma za kitamaduni kwenye ukumbi, jambo linalohusiana na utunzaji wa urithi wa asili na utamaduni ambao ni sehemu ya usimamizi wa rasilimali asili na uhifadhi wa mazingira. Umuhimu wa kutunza afya ya jamii na pia kulinda utamaduni na mazingira yetu.

Uhifadhi wa mazingira ni juhudi za kulinda na kusimamia mazingira ili viumbe na rasilimali asilia viendelee kuwepo kwa vizazi vijavyo. Usimamizi wa rasilimali asilia ni kutumia na kulinda maji, misitu, arthi na wanyama kwa njia endelevu. Mifano ya vitendo, kupanda miti ,kusafisha taka kama inavyoonekana kwenye picha na kuelimisha jamii kuhusu umuhimu wa mazingira.

Twiga wawili, wanyama wa porini wanaonyesha umuhimu kwa kuhifadhi wanyamapori na makazi yao ili kulinda bayonwai. Uhifadhi wa mazingira na usimamizi wa raslimali asili ni kuhakikisha tunalinda mimea, wanyama na ardhi yetu kwa manufaa ya sasa na vizazi vijavyo.

Vijana wanacheza ngoma za kitamaduni jambo linalosaidia kuhifadhi urithi wa asili na kuhamasisha jamii kuhusu umuhimu wa rasilimali za asili kama misitu na wanyama.

Askari wanyama pori wanamhamisha kifaru, hatua muhimu katika uhifadhi wa wanyama pori na usimamizi wa rasilimali asili kama vile wanyama walio hatarini kutoweka. Elimu na vitendo kama hivi vinasaidia kulinda mazingira na kuhakikisha vizazi vijavyo vinafaidika na rasilimali zetu.

Uunganishaji wa mabomba ya maji, yanaonyesha usimamizi wa raslimali kama maji safi na vifaa vya afya, ambavyo ni sehemu muhimu ya uhifadhi wa mazingira, na usimamizi wa raslimali asili.

Chanzo cha maji asilia labda mto au chemichemi, ambacho kinaweza kutumika kama sehemu ya usimamizi wa rasilimali za maji. Hii inaonyesha umuhimu wa uhifadhi wa mazingira na usimamizi wa rasilimali asilia kwa kutumia kutumia teknolojia rafiki kama umwagiliaji wa matone na kulinda vianzo vya maji.

Kitongoji duni kilicho na nyumba zilizojazana pamoja na kuta za mabati na mawe. Paa zao zote ni za mabati. Katikati mwao maji taka yanapita, kuonyesha mazingira haya ni mbovu na ni hatari kwa maisha ya binadamu.

Matatu enye rangi za kuvutia na mchoro mingi. Abiria wakiingia na wengine wakisubiri kupanda barabarani. Matatu ni mojawapo ya vyombo maarufu vya usafiri wa umma njini vinavyo rahishisha kusafirisha mijini na vijijini kwa bei nafu. Usafiri huu umejaa ubinifu na utamaduni wa vijana wa mjini.

Barabara kuu yenye matatu na magari mengine. Hizi ndizo aina kuu za usafiri wa umma nchini hasa mijini. Matatu ni usafiri wa bei nafuu na unaopatikana kirahisi lakini huwezaweza kuwa na msongamano. Usafiri wa umma unasaidia kuhudumia watu wengi kwenda kazi, shule au shughuli za kila siku.

Matatu ambayo ndiyo njia maarufu kabisa ya usafiri nchini, haswa ya jijini. Matatu hili limepambwa rangi na michoro, na linabeba abiria wengi na kufanya safari za mijini na vijijini kwa nauri nafuu. Matatu husimama popote abiria walipo. Lakini lina changamoto kama msongamano na usalama mdogo.

Daraja la barabara lililojengwa juu ya mto na gari jeupe likipita upande wa kushoto. Daraja kama hili ni sehemu muhimu ya miundo mbinu inayosaidia usafiri wa umma kwa kuboresha barabara, kurahisisha magari ya abiria, mabasi na magari mengine kupita bila vikwazo vya mito au mabonde. Miundo mbinu mizuri ya madaraja hutumiwa na vyombo vya usafiri kama mabasi na magari ya umma.

Treni ya kisasa ya abiria ikiwa imeegeshwa nyuma ya uzio wa nyaya kwenye eneo lenye mimea na miti. Treni hizi hutumiwa kama usafiri wa umma hasa jijini na husaidia watu wengi kusafiri kwa haraka na kwa gharama nafuu. Huu ni mfano mzuri wa maendeleo ya usafiri wa reli nchini.

Watu kadhaa wakiwa kwenye kituo cha mabasi, wengine wamesimama karibu na magari ya abiria ya kijani, huku mmoja ameshika bango lenye namba kubwa na taarifa ya ruti na nauli. Hii inaonyesha mfumo wa usafiri wa umma ambapo abiria hukusanyika kituoni kuchagua gari linalokwenda sehemu wanayotaka, na magari haya husimamia utaratibu wa kuchukua na kushusha abiria kwenye vituo rasmi.

Matatu maarufu nchini ikiwa imesimama mjini mbele ya jengo lenye maandishi na matangazo. Abiria wako ndani na mmoja amesimama mlangoni. Matatu ikiwa sehemu ya usafiri wa umma unaotumiwa na watu wengi kusafiri mijini na vijijini. Matatu kama hizi ni muhimu sana kwa kuboresha harakati za kila siku na kupunguza msongamano wa magari.

Basi la umma ambalo limepambwa kwa rangi ya samawati na michoro ya kuvutia likiwa jijini. Basi hili linahudumia wakazi wa jiji kwa usafiri wa maeneo tofauti na watu wanaonekana wakisubiri au wakipanda basi. Mabasi kama haya yanaitwa matatu na ndio njia kuu ya usafiri wa umma mjini.

Barabara kuu yenye mabasi na magari ya kibinafsi. Usafiri wa umma unategemea matatu ,mabasi na magari binafsi na mara nyingi msongamano mkubwa ,ajali na foleni ndefu husababisha safiri kuchelewa na abiria kuchoka.

Barabara kuu yenye magari mengi ikiwemo magari madogo na malori , pembeni mwa mijengo mirefu . Hii ni mfano wa usafiri wa umma nchini hasa mijini . Usafiri wa umma hutegemea sana matatu , mabasi, teksi na pikipiki . Tatu ndizo hutumika zaidi kusafirisha wengi kwa njia nafuu .

Basi la abiria maarufu jijini likiwa limesimama kituoni, na abiria wakipanda na kushuka huku wengine wakiwa pembeni, na pikipiki ikiendelea na shughuli zake. Matatu na mabasi bado ni tegemeo kwa wakazi wa mijini lakini changamoto zipo kama msongamano, foleni na tozo kubadilika.

Gari na watu wakisubiri usafiri wa umma kama matatu, mabasi, teksi na pikipiki. Hii ndio hali ya kawaida mjini na ndio njia kuu ya usafiri kwa watu wengi nchini. Askari wa trafiki akisimamia magari ya umati mkubwa wa watu ukivuka barabara ukisubiri usafiri.

Magari mengi, malori na matatu, zikiwa zimejaa barabarani ishara ya msongamano mkubwa jijini. Usafiri wa umma unaongozwa na matatu, mabasi na malori lakini sasa serikali inaleta mabasi ya haraka, mabasi ya umeme na mfumo wa kulipia nauli kwa kadi ili kupunguza msongamano na kuweka huduma bora.

Matatu imeegeshwa kwenye kituo cha mabasi na abiria wakijiandaa kupanda au kushuka. Matatu ni usafiri maarufu nchini, zikitumia njia maalum ambazo husaidia watu kusafiri kwa urahisi kwa nauli nafuu ,ingawa kuna changamoto kama msongamano.

Wakitembea kwenye kituo cha usafiri wa umma jijini huku mabasi na matatu yakiwa yameegeshwa pembeni ,kuna mabango yenye namba ya nauli na maneno magari yanakoelekea. Hii ni sehemu ya shughuli za kila siku za usafiri wa umma mjini.

Barabara kuu yenye njia pana ni mfano wa maeneo yanayounganishwa na usafiri wa umma nchini. Njia kuu kama hii hutumiwa na matatu na mabasi makubwa. Pamoja na magari ya abiria, kutembea na kutumia baisikeli ni usafiri rahisi unaotumiwa na asilimia kubwa ya watu nchini.

Mtu aliyesimama karibu na barabara akishika bango kubwa lenye maandishi makubwa na rangi tofauti. Bango linaorodhesha maeneo mbalimbali na bei ambazo mara nyingi ni nauli za magari au basi zinazoenda maeneo hayo. Pembeni kuna mabasi yaliyoegeshwa na watu wengine. Mazingira yakionyesha ni kituo cha usafiri wa umma jijini.

Tatu, gari ndogo la abiria ambalo ndilo usafiri wa umma maarufu zaidi nchini. Matatu husafirisha watu kwenye njia maalum, hukusanyika na kushusha abiria popote njiani na malipo hufanywa papo hapo kwa kondakta huku nauli zikipanda au kushuka kulingana na msongamano wa mahali hayo.

Watu na magari yanayohusiana na usafiri wa pamoja kama vile matatu, mabasi au piki piki za abiria. Inawezekana kuwa abiria wakisubiri usafiri magira yakiwa kwenye foleni au hata magari yakiwa pakia na kushusha abiria. Hii inaonyesha jinsi watu wanavyotegemea usafiri wa umma Kila siku mjini na vijijini.

Magari ya umma kama matatu, mabasi, na pikipiki kwenye barabara ya jiji pamoja na askari wa trafiki wakisimamia usafiri. Usafiri wa umma nchini hutegemea sana matatu, mabasi, bodaboda, na magari madogo, na ni njia kuu ya kusafiri mijini na vijijini.

Magari ya mabasi na matatu ambayo ni mfano ya usafiri wa umma jijini. Usafiri wa umma humaanisha magari kama mabasi, matatu na treni zinazobeba abiria wengi kwa pamoja. Usafiri huu ni muhimu kwa wakazi wengi kupata huduma kufika kazini na kupunguza msongamano wa magari ya binafsi.

Mabasi ya abiria, matatu , pikipiki na watu wakitembea pembeni mwa barabara. Mfano wa usafiri wa umma ambapo magari mbalimbali kama basi, matatu na pikipiki hutumika kusafirisha abiria mijini na vijijini. Usafiri huu husaidia watu kufika kazini, shuleni au kufanya shughuli zao za kila siku kwa urahisi na kwa gharama nafuu.

Usafiri wa umma nchini unategemea zaidi magari madogo ya abiria, matatu, mabasi na teksi. Matatu ndiyo yanayotumiwa sana ingawa mara nyingi huwa na msongamano, usalama mdogo na safari zisizo na ratiba maalum.

Magari yamesimama kwenye taa nyekundu za barabarani na kuna alama ya barabarani inayokataza magari kufanya mzunguko. Pia kuna lori la zege, magari madogo na pikipiki upande wa pili wa barabara, hii inaonyesha sheria za barabarani ina umuhimu wa kufuata alama za taa za usalama barabarani.

Barabara kuu yenye magari mengi mabasi na pikipiki ambayo ni mifano ya usafiri wa umma jijini. Usafiri wa umma humaanisha magari kama mabasi, matatu, pikipiki na treni zinazobeba abiria wengi kwa pamoja. Usafiri huu ni muhimu kwa wakazi wengi kupata huduma kufika kazini na kupunguza msongamano wa magari binafsi.

Magari ya umma kama matatu, mabasi na pikipiki kwenye barabara ya jiji pamoja na askari wa trafiki wakisimamia usafiri. Usafiri wa umma inategemea sana matatu, mabasi, bodaboda na magari madogo na ni njia kuu ya kusafiri mijini na vijijini.

Taa za kuongoza magari katika jiji, mbele ya jengo kubwa na mabasi ya abiria yakiwa barabarani. Huu ni usafiri wa umma ambapo mabasi na matatu hutumiwa na watu wengi kusafiri mijini na kuenda maeneo mbalimbali. Usafiri huu unategemea miundo mbinu kama taa za barabarani ili kuhakikisha usalama na mpangilio wa magari na watembea kwa miguu.

Magari ya usafiri wa umma ambayo hutumika kusafirisha watu mijini na mashinani nchini. Magari haya yana mabango yanayoonyesha maeneo wanayokwenda.

Gari la usafiri wa umma likiwa kwenye kituo. Gari hilo lina bango la kuonyesha bei na mahali basi hilo kunaenda. Linangoja waabiri waingie ndani. Usafiri wa umma kama huu ni muhimu sana katika nchi Kwa kusafirisha watu na mizigo mijini na vijijini Kwa bei nafuu.

Barabara kuu yenye mabasi na magari ya umma maarufu kama matatu hapa nchini. Usafiri wa umma kama huu hutumiwa na watu wengi kusafiri kuenda kazini, shuleni au sehemu mbalimbali za jiji.

Gari la usafiri wa umma liko kwenye kituo cha mabasi. Kuna dereva, taniboi na abiria. Usafiri wa umma kama huu ni muhimu sana nchini kwa kusafirisha watu mijini na vijijini kwa bei nafuu.

Mabasi aina za magari za usafiri wa umma zipo kwenye kituo cha magari ,nyuma yake kuna ghorofa refu na kubwa kuonyesha hili ni jiji kubwa kondakta anawakaribisha watu ndani ya mabasi hayo ,usafiri wa umma kama huu ni muhimu sana nchini kwa kusafirisha watu na mizigo mijini na vijijini kwa.

Mabasi ya usafiri ya uma yapo katika kituo cha mabasi. Watu wanatembelea kando na nyuma yake kuna majengo makubwa kuashiria kuwa hili ni jiji kubwa. Usafiri wa umma ni mzuri kwa wananchi na kwa nchi mzima kwa sababu inasaidia wananchi kusafiri kwa bei nafuu na kwa wakati wowote pahali popote.

Magari ya matatu kwenye kituo cha usafiri. Kando yake kuna majengo marefu ya ghorofa kuonyesha kuwa hili ni jiji kubwa. Matatu ni magari ya uma yanayotumika kusafirisha abiria kati ya miji na maeneo tofauti. Usafiri huu ni muhimu sana kwa watu wengi nchini kwa sababu ni nafuu na hupatikana kwa urahisi.

Basi liko katika kituo cha mabasi. Ni mojawapo ya njia ya usafiri wa umma nchini. Pamoja na njia zingine, watu hutumiakusafiri mjini na maeneo ya karibu. Usafiri huu ni muhimu kwa kuwa huwezesha usafiri kwa urahisi na kwa gharama nafuu.

Barabara kuu yenye magari na mabasi ya umma maarufu kama matatu mjini usafiri wa umma kama huu hutumiwa na watu wengi kusafiri kwenda kazini, shuleni au sehemu mbalimbali za jiji pia hutumika kusifirisha mizigo.

Barabara kuu yenye magari na watu pembeni, mfano wa miundo mbinu ya usafiri ya umma, kama matatu, mabasi, na magari ya teksi, yanayotumika sana nchini. Barabara bora urahisisha harakati za watu kwenda kazini, shuleni, au sehemu nyingine muhimu, mjini, na vijijini.

Mabasi ya umma katikati ya jiji yakiwa na abiria na watu wakisubiri usafiri. Huu ni mfano wa usafiri wa umma nchini ambapo watu wengi hutumia matatu na mabasi kusafiri mjini na maeneo ya karibu.

Kituo cha matatu na bodaboda jijini na bango linaloonyesha njia tofauti. Hii inaonyesha huduma za usafiri wa uma kama matatu na bodaboda, ambazo ni maarufu nchini inayosaidia watu wanaoenda kazini, shuleni, na shuguli zingine za kila siku.

Magari ya usafiri wa umma. Nyuma yake kuna ghorofa refu kuonyesha hili ni jiji. Usafiri wa umma kama huu ni muhimu sana nchini kwa kusafirisha watu na mizigo mijini na vijijini kwa bei nafuu ili kuwakilisha biashara zao na kupata elimu na shughuli zingine.

Majengo makubwa jijini na magari ya umma yanayosaidia kwenye usafiri wa umma kama huu, utumiwa na watu wengi kusafiri kwenda kazini, shuleni au sehemu mbalimbali za jiji na pia kubeba mzigo na bidhaa tofauti.

Barabara ku yenye magari na mabasi ya umma na magari ya kibinafsi. Usafiri wa umma kama huu hutumiwa na watu wengi kusafiri kuenda kazini, shuleni au sehemu mbalimbali za jiji. Pia hutumika kusafirisha mizigo.

Barabara yenye magari, watu wanatembea na kuna taa za barabarani pamoja na alama ya trafiki. Hii inaonyesha mazingira ya usafiri wa umma ambapo magari, waenda kwa miguu na pikipiki hutumia barabara pamoja. Usafiri wa umma kama huu ni muhimu kwa watu wengi mjini, kusafiri kuenda kazini, shuleni au sehemu nyingine.

Usafiri wa umma nchini, hasa kupitia matatu barabarani. Matatu ni magari ya abiria yanayotumika kusafirisha watu mijini na vijijini kwa bei nafuu. Usafiri huu ni muhimu sana kwa watu wengi wanosafiri kila siku.

Barabara kuu yenye magari na mabasi ya umma. Kando yake kuna majengo makubwa kuonyesha hili ni jiji kubwa. Usafiri wa umma kama huu hutumiwa na watu wengi kusafiri kwenda kazini, shuleni, au sehemu mbalimbali za jiji na kusafirisha pia mizigo.

Usafiri wa umma nchini hasa kupitia matatu barabarani. Matatu ni magari ya abiria yanayotumika kusafirisha watu na mizigo mijini na vijijini kwa bei nafuu. Usafiri huu ni muhimu sana kwa watu wengi wanaosafiri kila siku kwa shughuli zao za biashara, masomo na vitu zingine.

Basi aina ya gari la usafiri wa umma lipo kwenye kituo cha magari Taniboi au kondakta ameshikilia kibango cha kuonyesha bei na pahali gari hilo linaenda usafiri wa umma kama huu ni muhimu sana nchini kwa kusafirisha watu na mizigo mijini na vijijini kwa bei nafuu.

Barabara kuu yenye magari na mabasi ya umma, maarufu kama matatu nchini. Usafiri wa umma kama huu hutumiwa na watu wengi kusafiri kwenda kazini, shuleni, au sehemu mbalimbali za jiji.

Kituo cha matatu jijini na mabasi yakielekea pahali tofauti. Huu ni mfano usafiri wa umma nchini, ambapo watu wengi hutumia matatu kusafiri kati ya miji na vitongoji.

Mabasi aina ya magari maarufu kama matatu inasaidia kubeba mizigo katika jiji. Nyuma yake kuna majengo makubwa kuashiria hili ni jiji kubwa. Usafiri hii ni muhimu kwa watu wengi wanaoenda kazini au kufanya biashara ya kila siku.

Magari ya usafiri wa umma yapo kwenye kituo cha magari. Pia kuna majengo makubwa kuonyesha hili na jiji kubwa. Usafiri wa umma kama huo ni muhimu sana nchini kwa kusafirisha watu mjini na vijijini kwa bei nafuu.

Magari ya usafiri yako kwa barabara, na kuna watu pia wanavuka barabara ni mojawapo ya njia za usafiri zinazotumiwa mara nyingi sana na watu, kuliko hewa na maji.

Kituo cha basi kilicho na basi mbili zilizosimama kungoja wateja. Kondakta wawili wapo nje na wanaonekana kukaribisha waabiri ndani ya gari la kwanza. Nyuma kuna jengo kubwa na refu la kisasa kuashiria hili ni jiji kubwa.

Basi, aina ya magari la usafiri wa umma. Nyuma yake, kuna jengo kubwa kuashiria hili ni jiji kubwa. Usafiri wa umma kama huu ni muhimu sana nchini, kwa kusafisha watu na mizigo mijini na vijijini kwa bei nafuu.

Basi aina ya magari ya usafiri wa umma nyuma yake kuna majengo makubwa kuashiria hili ni jiji kubwa ,usafiri wa umma kama huu ni muhimu sana nchini kwa kusafirisha watu na mizigo mijini na vijijini kwa bei na nafuu.

Daraja la barabara na magari pamoja na pikipiki. Ni sehemu ya usafiri wa umma nchini Kenya. Usafiri wa umma unasaidia watu wengi kusafiri kwa urahisi na kwa gharama nafuu. Pana onyo pa kuwa usiendeshe haraka.

Mabasi na magari za kibinafsi yanatuonyesha usafiri wa umma nchini. Kuna mabasi na magari za binafsi zinazotumiwa na watu kusafiri mijini na maeneo ya karibu. Usafiri huu ni muhimu kwa watu wengi wanaoenda kazini na shuleni kila siku.

Matatu ya kijani ikiwa imeegeshwa mjini ikiwa na mabango ya njia tofauti. Huu ni mfano wa usafiri wa umma maarufu nchini ambapo matatu husafirisha abiria maeneo tofauti kwa bei nafuu na kwa urahisi.

Matatu aina ya magari ya usafiri wa uma, yamesimama kwenye kituo. Magari hayo ya abiria yanatumika kusafirisha watu mijini na kijijini kwa bei nafuu. Usafiri huu ni muhimu sana kwa watu wengi wanaosafiri kila siku kwenda kazini, shuleni na shughuli zingine.

Majengo makubwa kuonyesha ni jiji. Mabasi, mojawapo wa usafiri wa umma nchini. Kuna mabasi na pikipiki zinazotumiwa kwa watu kusafiri mijini, na maeneo ya karibu. Usafiri huu ni muhimu kwa watu wengi wanaoenda kazini au shuleni kila siku.

Tani boi Yuko kwenye mlango wa basi anakaribisha wasafiri ndani. Kuna bango linalo onyesha Bei na mahali basi linaenda. Usafiri WA uma ni muhimu kwa watu wengi wanaoenda jazini au shuleni Kila siku.

Eneo lenye udongo uliolimwa na bomba la maji likionekana juu ya ardhi. Hii ni dalili ya ujenzi au matengenezo ya miundo mbinu ya kusambaza maji au kutoa taka. Usimamizi wa taka ni changamoto kubwa sehemu kubwa ya taka, zikusanywe ipasavyo na taka huishia ardhini au majini, na hivyo kuchafua mazingira na kuathiri vyanzo vya maji safi.

Mabomba makubwa ya rangi ya kijivu yaliyolazwa ardhini, yakiwa yamepangwa mstari. Mabomba haya hutumika kusafirisha maji kwa umbali mrefu, kutoka kwenye chanzo kama bwawa, mto, au tangi, hadi sehemu ya matumizi kama majumbani, mashambani, au viwandani. Uwekaji wa mabomba haya ni sehemu muhimu ya huduma za usambazaji wa maji, katika miji au vijijini.

Malori na wafanyikazi wakisanya taka katikati ya jiji. Hii inaonyesha usimamizi wa taka ngumu mijini kwa kuhakikisha taka zinakusanywa na kusafirishwa kwenye madampu au kuchakatwa. Kukosa maji safi au utaratibu mzuri wa taka unaweza kuleta magonjwa.

Mabomu ya mifereji tofauti vyapangwa ukuta. Hii inaonyesha mfumo wa usambazaji maji na usimamizi wa taka. Mabomba haya yanabeba maji safi kwenda kwa watumiaji na pia yanapeleka majitaka kuondolewa au kusafishwa. Mfumo hii ni bora kwa afya ya jamii kudhibiti magonjwa au kulinda mazingira.

Moshi mzito ukitoka kwenye viwanda ikimaanisha uchafuzi wa hewa na maji unaotokana na shuguli za viwandani. Moshi huu unaweza kuathiri afya ya binadamu na pia kuchangia uchafuzi wa maji kupitia mvua na tindi kali.

Ardhi iliyochimbwa ikionyesha uwepo wa usanikishaji wa bomba au uchimbaji wa mitaro, kwa ajili ya kusambaza maji kuweka miundo mbinu ya maji taka. Miradi kama hii ya kuchimba na kuweka mabomba husaidia kuongeza upatikanaji wa maji safi, kupunguza magonjwa na kukabiliana na athari za mabadiliko ya tabia nchi.

Eneo lenye takataka nyingi zilizotupwa ovyo karibu na majengo, hali hii inaashiria changamoto ya usimamizi hafifu wa taka na inaweza kuchafua vyanzo vya maji, kusababisha magonjwa na harufu mbaya.

Bomba la plastiki la rangi ya kijani ambalo utumika zaidi kusafirisha majisafi kwenye miradi ya usambazaji maji, majumbani, mashambani, au hata viwandani kote nchini. Usambazaji wa maji nchini unakabiliwa na changamoto kama uhaba wa maji miundombinu duni kiwango chajucha upotevu wa maji na garama kubwa za kusambaza maji hasa maenoe ya mbali.

Mabomba makubwa ya rangi ya buluu ambayo hutumika kusafirisha maji safi au maji taka. Mabomba haya ni muhimu kwneye miundombinu ya usambazaji maji na usimamizi wa taka. Yanawekwa ardhini ili kusambaza maji kwenye miji na vijiji . Pia kusafirisha maji taka hadi kwenye mitambo ya kusafisha.

Mfumo wa mapomba na mtambo ya kisasa inayotumiwa kusambasa au kusafisha maji, sehemu muhimu ya usimamizi wa maji na taka mjini inaonyesha muhimu wa kutumia teknolojia na uangalifu katika uhifadhi rasilimali asili na kuporesha huduma za kijamii kwa afya na ustawi wa jamii na mazingira .

Wafanyikazi wakifunga au kutengeneza mabomba makubwa ya rangi ya bluu ardhini. Ni sehemu ya usambazaji wa maji safi kwa jamii . Mfumo wa usambazaji maji unahusisha mabomba, pampu, na vifaa vingine vya kupeleka maji kutoka vyanzo kupitia kituo vya kusafisha hadi vya utumiaji.

Mtaro wenye maji machafu ishara ya changamoto za usambazaji maji na usimamizi wa taka katika maeneo ya mijini na pembezoni mwa nchi. Matatizo ya maji na taka husababisha kuenea kwa magonjwa ya malipuko, kushuka kwa ubora wa maisha na kuharibu vyanzo vya maji ya siri.

Lori kubwa la kubebea taka likiwa limejaa mizigo mikubwa ya taka taka watu wakiwa juu ya Lori hilo. Hii inaonyesha shughuli za ukusanyaji na usafirishaji wa taka gumu jijini. Mchakato muhimu wa usimamizi wa taka kuelekea dampu au kituo cha kuchakatwa taka ili kulinda afya ya jamii.

Mabomba ya plastiki ya rangi ya kijani yakiwa yamewekwa sakafuni karibu na ukuta. Mabomba haya hutumika kusafirisha maji safi au kuondoa maji taka kutoka majumbani au majengoni. Mfumo huu wa mabomba ni muhimu kwa kuhakikisha usambazaji mzuri wa maji na usimamizi wa taka majumbani.

Chemichemi ya maji safi ikitiririka, ikiwa katikati ya jiji au mtaa wenye majengo ya kifahari. Chemichemi kama hii ni ishara ya usambazaji wa maji safi kwa jamii na kwenye sehemu ya mapambo ya miji. Inaonyesha umuhimu wa kuwa na vyanzo vya maji safi kwa matumizi ya watu na urembo wa mazingira.

Duka la kuuza maji safi yaliyotibiwa ambalo ni muhimu sana kwa usambazaji wa maji salama katika jamii. Hii ni njia mojawapo inayosaidia watu kupata maji bora ya kunywa, kupika na matumizi mengine ya nyumbani. Upatikanaji wa maji safi huchangia kuboresha afya na kupunguza magonjwa yanyotokana na maji machafu.

Mifereji ya maji iliyo zeeka. Nyuma yake kuna miti yenye majani mengi kuashiria hali ya hewa iko sawa. Mawingu meupe kuashiria jua. Mifereji hizi ni hatari kwa binadamu kwa kuwa inaweza kuleta magonjwa mbali mbali.

Lori la taka likiwa mfano wa usimamizi wa taka ngumu ili kuweka mazingira safi na kuzuia magonjwa, usambazaji wa maji na usimamizi wa taka ni muhimu kwa afya ya jamii na mazingira bora kwa vizazi vya sasa na vizazi vijavyo.

Bomba la maji jikoni. Inaonyesha umuhimu wa huduma ya maji safi na usimamizi wa taka ili kulinda mazingira na afya ya jamii. Usambazaji mzuri wa maji na utupaji sahihi wa taka huzuia magonjwa na kulinda wanyama na watu.

Bomba la maji chini ya ardhi likiwa sehemu ya usambazaji wa maji safi au uondoaji wa majitaka. Hii inaonyesha jinsi miundombinu ya maji na umeme inavyofanya kazi pamoja kuhakikisha upatikanaji wa maji na usimamizi wa taka.

Kiwanda kikubwa ambacho kinaweza kua sehemu ya mfumo wa usambazaji maji au usimamizi wa taka. Viwanda kama hivi hutumika kusafisha maji machafu kabla ya kurudishwa kwenye mazingira au kutumika tena, na pia kusaidia kudhabiti taka, ili kulinda afya na mazingira yetu.

Lori la taka likiwa mfano wa usimamizi wa taka ngumu ili kuweka mazingira safi na kuzuia magonjwa, usambazaji wa maji na usimamizi wa taka ni muhimu kwa afya ya jamii na mazingira bora kwetu sisi na kwa vizazi vijavyo.

Mashine ya kuchimba ardhi ikionyesha ujenzi wa miundombinu kama mabomba ya maji au mitaro ya taka muhimu kwa usambazaji wa maji safi na usimamizi wa taka. Usambazaji wa maji na usimamizi wa taka ni muhimu kwa afya ya jamii na mazingira safi kwetu sisi na kwa vizazi vijavyo.

Pampu ya maji, kifaa muhimu ya kusambaza maji safi kwenye majengo makubwa kama shule, vyuo au hospitali. Mifumo ya maji na taka inahakikisha upatikanaji wa maji safi, usafi wa vyoo na utupaji salama wa maji taka kwenye taasisi na majengo makubwa.

Mtaro wa kuchimba ardhi unaoweza kuwa kwa ajili ya kuweka mabomba ya maji safi au mifereji ya maji taka. Hii inaonyesha hatua za msingi za kuweka miundombinu ya maji na taka kwenye majengo mapya ili kuhakikisha usafi na afya ya jamii.

Bomba likitoa maji kutoka kwenye bwawa au chanzo cha maji; ishara ya usambazaji wa maji kwenye jamii au mashamba. Usambazaji wa maji ni muhimu kwa kilimo, matumizi ya nyumbani na viwanda. Miundo mbinu kama mabomba ya mabwawa husaidia kufikisha maji salama.